Hili ni jengo la ghorofa tatu kwenda juu, limejengwa na mawe yaliyochongwa vizuri, madirisha yake ni makubwa na mbayo yana pazia nyeupe, pale juu kuna waya wa stima, na kule upande mwingine anga inaonekana ikiwa safi. Pale chini inaashiria ya kuwa jengo hili ni ofisi.